Mwanaume amekaa kwenye sofa amemshikilia mtoto mdogo aliyelala, amevalia vesti ya bluu yenye nembo ya Tabitha medical clinic, anatazama kitu mbele anaonekana akiongea, mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya ndani ya nyumba na ukuta wenye mchoro.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Amevalia sare ya buluu, glavubnankofia yenye mwanga. Mkononi ameshikilia kitunchenye damu. Mgonjwa amekaa kwenye kiti maalum mdomo wazi chumba kikionekana kuwa ni kituo cha matibabu.

Watu wameshikilia mifuko minne yenye dawa za aina mbalimbali. Mifuko miwili ina vidonge. Moja ina unga mweupe na nyingine ina nyumba ya kahawia. Kuna chupa moja ya plastiki pia inaonekana. Wamevalia shati nyeupe ya miraba na koti jeusi.

Mama ameketi kitandani hospitalini akiwa amemshika mtoto wake mchanga. Mama amevalia nguo ya hospitali na ana nywele nyekundu. Mtoto naye amevalia kofia na amefunikwa kwa blanketi yake. Nyuma kuna kitanda kilichoinuliwa kuja juu.

Mzee anachomwa sindano ya chanjo begani. Mhudumu wa afya amevaa glavu akifanya utaratibu huo. Watu wengine wanasubiri upande wa nyuma huku wengine wamepanga foleni.

Daktari wa kiume akimhudumia mgonjwa. Amevalia koti jeupe akishikilia kiume wa jinsi ya kufanya tohara. Mgonjwa amekaa kwenye kiti akimsikiliza maelezo kwa makini. Chumba kina madirisha na paa zee na kitambara cha uchunguzi ikiwa na kitambaa cheupe.

Mwanaume amevaa kofia ya kijivu na suti ya kijani. Ananawa mikono kwenye bomba ndogo. Mbele yake kuna sabuni ya kumiminika kwenye chupa ya ukutani. Kuna mabomba mawili ya kunawa mikono na bango ndogo ya maelekezo imebandikwa ukutani.

Chupa kubwa ya plastiki yenye kinywaji cha kahawia. Karibu yake kuna vitu vya kiasili kama maboga yaliyorembeshwa na shanga, na kitu kinachoonekana kama panya.

Kopo ndogo la plastiki lenye funiko mwekundu. Ndani yake kuna kiwe chenye rangi ya kahawia njano. Kwenye kopo hilo kuna label iliyoandikwa urine sample infection micro-biology . Upande wa mbele kuna matunda matatu ya bluu na karibu kuna vidonge vitatu vyekundu.

Watu wawili labda watoto wakinawa mikono kwa bomba la maji. Wote wamevalia fulana za njano na barakoa. Moja wao pia amebeba mkoba wa buluu. Inaonekana kuwa ni eneo la wazi. Kuna sabuni imewekwa kando huenda wanajifunza usafi.

Barabara ilio katika vibaya. Sehemu ya lami, imevunjika kabisa na kutengeza bonde karibu kubwa lililojaa maji machafu. Reli ya ulinzi pia limepinda na kuvunjika. Watu kadhaa wamesimama kando ya barabara wakishuhudia uharibifu huo.

Wauguzi wawili wanawake wakiwa na watoto wachanga wawili, watoto wamelala kwenye kitanda cha hospitali, kila mtoto amefungwa kwa kitambaa chenye rangi. Wauguzi hawa wote wamevalia sare za hospitali na wanaonekana kutazama watoto hao.

Jengo ambalo limeanguka kabisa na limegeuka juwa kifusi cha mawe na mbao. Watu kadhaa wamesimama mbele ya kifusi hicho. Wengine wanapiga picha kwa simu zao. Watu wengi wamekusanyika wakitazama eneo la ajali.

Wataalamu wawili wa kudhibiti wadudu wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kinga. Mmoja wao, anapiga dawa akiwa ameinama chini na amebeba kifaa cha bluu mgongoni. Mwingine anaonekana nyuma akisafisha. Wote wamevalia suti nyeupe za kujikinga, barakoa na glavu.

Mtu amesimama akitazama bango lililoandikwa kwenye nguoz. Bango hilo linatangaza huduma za mganga anayeitwa Dr.Chikonko. Baadhi ya huduma zilizotajwa ni za kuvuta mpenzi na biashara.

Wanaume wawili wamevalia mavazi ya kujikinga na barakoa wanashughulikia makopo ya plastiki ya buluu na nyekundu. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya viwanda.

Watoto watatu wenye tabasamu nzuri. Wote wameinua mikono yao na inaonekana imepakwa kitu cheupe kama udongo au unga. Mtoto wa katikati amevaa nguo nyekundu na mwingine amevaa nguo zisizoeleweka.

Duka la miti shamba au dawa la asili. Kuna ubao mkubwa wenye orodha ndefu ya magonjwa na matatizo yanayotibiwa hapa. Baadhi ya bidhaa mbalimbali za miti shamba zimepangwa kwenye rafu, zikiwemo mizizi na vipande vya miti. Chupa ndogo za kioo zimewekwa chini.

Mkono wa mtu aliyevalia glavu ya kijani anashikilia sindano na chupa ndogo ya chanjo lenye nembo ya M-M-R Vaccine. Chanjo hii ni ya magonjwa ya surua, matumbitumbwi na rubela imeonesha maandalizi ya kupewa chanjo kwa mgonjwa.

Kundi la watu limekusanyika wakishiriki katika shughuli. Wengi wao wamevalia barakoa na glavu za buluu. Baadhi yao wanashikila zana kama majembe wakiji tayarisha kufanya kazi.

Chupa ya nyeupe ya dawa ya vitamin d iliyoandikwa high potential vitamin d . Chupa imewekwa upande wa tembe kadha za dawa zinaonekana zimetawanyika karibu nayo. Dawa hizi zinaonekana kuwa nyeupe na chupa ina habari kuhusu kusaidia afya ya mfupa.

Mwanaume amevaa suti ya bluu akifanya maonyesho ya mfumo wa usafi. Anamimina kimiminiki cha bluu kwenye mfano wa chumba cha choo, akitumia chupa na mswaki. Kifaa hicho ni mfano mdogo wa mfumo wa maji taka ukiwa na bomba la rangi ya machungwa.

Wataalamu wawili wa meno wakifanya kazi kwenye kinywa cha mgonjwa. Daktari mwanamke amevaa koti jeupe, glavu na barakoa na imeandikwa Sarah kwenye koti lake. Mtaalam mwingine amevaa mavazi ya kijani, mbele yao mfuatiliaji wa komputa unaonekana.

Chupa ndogo ya kioo chenye label MMR measles, mumps, rubella virus .Chupa ina dawa ya kumiminika. Karibu nayo kuna sindano inayotumika kutoa sindano. Maandishi yenye label yanaeleza kuwa ni kwa ajili ya sindano ya ngozi.

Wanaume wawili wamevalia barakoa wakishughulikia mitungi mikubwa ya oksijeni . Wanaonekana wakiipakia kwenye gari. Mmoja anaiweka sawa na mwingine anaishika gari linaonekana ya usafirishaji ya rangi nyeupe.

Daktari wa kike aliyevalia koti jeupe la daktari na miwani akichunguza macho ya mgonjwa wa kiume. Mgonjwa ameketi kwenye kiti na daktari anakitumia kifaa hicho kuchunguza macho. Nyuma yao kuna mabango yanayoonyesha sehemu tofauti za mwili wa mwanadamu haswa macho.

Mwanamke na msichana wanaosha mikono yao, wanatumia maji kutoka kwenye tanki kubwa, yenye nembo ya ROTO na UNICEF. Wote wamevalia barakoa wakizingatia usafi.

Muuguzi mwanamke akimtunza mtoto mchanga hospitalini. Amevalia sare ya blue na stethescopu shingoni. Muuguzi anainama kwenye kitanda cha uwazi kinachobebeka akitunza mtoto. Chumba kina kuta za blue na taa za kupendeza.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa anasimama karíbu na kitanda cha hospitali anasaidia mgonjwa aliyelala na kupumua kwa kutumia mashini ya kupumua. Mgonjwa amevaa mavazi ya hospitali wote wako ndani ya chumba cha hospitali.

Mwanafunzi mwanamke akijifunza jinsi ya kumtunza mtoto mchanga. Ana mtoto bandia mkononi akimshikilia kwa uangalifu. Muuguzi amevalia sare za buluu na glavu. Chumba kina vitu vingine vya hospitali kama vile ishara, kitanda na pipa la taka.

Mwanaume mzee akipokea sindano. Yeye amevalia nguo ya kitamaduni na pia barakoa ya blue . Mwanamke amevalia koti la blue na yeye pia ana barakoa. Anaonekana kumpa sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Nyuma kuna bango kubwa linaloeleza kuhusu tourism regulatory authority.

Mwanamke ameketi akiwa amembeba mtoto mchanga. Mwanaume amevaa koti la njano na ngao ya uso anampatia mtoto dawa. Mwanamke amevaa maski ya uso na koti la bluu huku mtoto amefunikwa na blanketi ya rangi nyekundu na nyeupe.

Chupa kubwa yenye kiowevu cha kahawia inasimama. Lebo yake inasomeka Ariet botanicals Arrowet . Bidhaa hiyo inaonekana kuwa ya asili na ina kaa kwenye mandhari ya kijani.

Chupa ndogo ya chanjo ya MMR, hii inatumika kupambana na magonjwa ya surua na rubela, kando yake kuna sindano safi tayari kwa kutumika.

Wanawake wawili wanatembea kwenye maji yanayotokana na mafuriko, wakiwa na vijiti mikononi. Nyumba zao zinatengenezwa kwa mabati na miti zinaonekana zimezungukwa na maji mengi.

Mwanaume mzee akipokea chanjo kwenye mkono wake. Amevalia kofia ya bluu na shati ya miraba na kinyago kinachoshushwa chini. Mtu mwingine ameshika sindano na anatoa chanjo kwenye bega lake. Mzee huyu anaonekana kufunga macho.

Mtaalamu amevalia suti maalum akitumia kifaa cha kutoa moshi. Anafanya usafi wa kuthibiti wadudu kwenye eneo la nje. Moshi mzito unatoka nyuma yake.

Chungu kidogo cha udongo kinachotoa moshi. Chungu klimepakwa rangi nyeusi na kahawia, zinzweza kutumika kwa sherehe za kitamaduni. Nyuma kuna vyungu vingine na kitambaa ya nyekundu inaonekana.

Mikono ya mtu ikishika chupa ya dawa na karatasi yenye maelezo. Karatasi inaonekana kuwa rekodi za matibabu na chupa ni nyeupe na aina ya jina. Inaonekana mtu huyu ni mgonjwa na anashika dawa zake kwa umakini huku akisoma maelezo.

Mwanamke amelala kitandani akimshika mtoto. Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake, wamesimama kumtembelea. Wengi wao wamevalia nguo za kawaida, na mmoja ana vazi la kiamaduni.

Kundi la wanawake wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni za kiwamasai wameketi chini. Mwanamke mmoja amevaa nguo nyeupe na suruali nyeusi amesimama akiongea nao. Wengine wamebeba vitu vya rangi ya waridi . Nyuma yao kuna eneo la wazi lililo na majengo machache.

Kundi la watu wanashikilia mabango yenye ujumbe wa uhamasishaji. Bidhaa za usafi wa hedhi vimewekwa mbele yao. Wote wanaonekana wakitabasamu wakishiriki katika kampeni.

Chupa ya dawa inayoitwa Wellvita Iron Chelate inaonekana. Maandishi yanaonyesha ina vidonge sitini inayosaidia kupunguza uchovu mwilini. Pia inasema haikuongezewa sukari yoyote.

Mwanamke mmoja anaonekana kumbeba mtoto mgongoni, pamoja na mtungi wa maji wa rangi ya manjano. Anatembea katika eneo kavu, ukionyesha uhaba wa maji. Mbele pia kuna mwengine anayeonekana aliyebeba maji pia kwenyw mgongo wake.

Mwanamke mzee amevalia kitambaa cha zambarau kichwani akiosha kitu. Anainama kwenye kisima kidogo cha saruji. Anatabasamu na anaonekana kua na furaha.

Mhudumu wa afya mwanamke amevalia barakoa akitayarisha sindano chini ya hema, yuko tayari kumpa mgonjwa chanjo au dawa. Nyuma yake kuna wauguzi wengine ambao wameketi na bango linaonesha umuhimu wa kuvaa barakoa.

Mtaalamu anafanya mazoezi ya kurekebisha misuli ya mwanamke. Mwanamke huyu amelala akiwa amefunikwa kwa kitambaa jekundu. Mwanaume anamshika mguu wake na akimvutakisha .

Mwanamume amevaa fulana ya bluu na suruali ya jeans . Anasema kwa furaha huku akiinua mkono wake juu akionyesha ishara ya ushindi au furaha. Ameegemea kwenye bango lenye nembo ya WaterStep na ujumbe unaohusu maji safi.

Daktari mwanaume akimchunguza mgonjwa. Anatumia kifaa maalum kuangalia sikio la mwanamke. Mwanamke huyo amevalia jaketi jeusi na nguo nyekundu. Wote wawili wanaonekana kujikita katika uchunguzi huo, unaofanyika katika kituo cha afya.

Mtu amevaa suti nyeupe ya kinga na glavu za buluu, ananyunyuzia dawa mimea kwenye shamba. Amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa chenye rangi ya machungwa. Nyuma yake ni bomba inelekea kwenye mnyunyuzio alichokishika.

Mtaalamu wa afya amevaa sare nyeupe na barako, anampa mtoto mchanga chanjo begani, mtoto amekaa kwenye mapaja ya mama yake mama pia amevaa barakoa na anashikilia mtoto wake kwa upole wote wako ndani ya chumba kinachoonekana kuwa kituo cha afya.

Kundi la madaktari wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa, wote wamejikita kufanya upasuaji wakiwa wamesimama kuzunguka meza ya upasuaji, kila mmoja anaonekana akishungulika na jukumu lake wakishirikiana kwa umakini kabisa.

Kundi la watu ikiwemo wanawake na watoto wakiwa katika eneo lenye udongo mwekundu. Kuna mikokoteni mingi ya gurudumu moja iliyojaa vidumu vya manjano. Watu wengine wanangojea zamu yao. ili ionekane ni kambi ya wakimbizi.

Chupa ya dawa nyeupe ikiwa na lebo ya kijani . Maandishi yanaeleza matumizi ya dawa. Vidonge vidogo vya rangi nyekundu vinaonekana vikiwa vimemwagika mbele ya chupa. Vimewekwa juu ya uso mweusi.

Mwanamke mwalimu akielezea jambo amesimama mbele ya ubao mweusi akishikilia kitambaa. Mwanamke mwengine ameketi karibu naye. Ubao una maandishi ya Kiswahili yakiwemo magonjwa ya kizazi yanayoonyesha kuwa ni somo la kiafya.

Kundi la watu limekusanyika ndani ya hema. Wengi wao wamevalia fulana za bluu, zilizobandikwa nembo kadhaa. Mwanamke mmoja amesimama mbele yao, akishikilia karatasi na kuwasiliana na wenzake. Baadhi yao wanamsikiliza wana bendera ndogo mkononi. Kando kuna mifuko nyekundu iliyo na alama ya msalaba mweupe.

Vitu vingi vinavyoaminika kua dawa za jadi. Kuna mipira ya rangi ya chungwa iliyofunikwa kwa kamba. Pembeni yake kuna kioo kidogo na vitambaa. Vitu vyote viko kwenye zulia la rangi ya kahawia.

Daktari amevalia kofia ya upasuaji na glasi anachunguza sikio la mwanamke mmoja aliyevalia koti nyeusi. Anatumia otoskopu kuangalia ndani ya sikio hilo. Watu wengine wanasubiri kuhudumiwa nyuma yao.

Akishika chupa ya dawa ina lebo iliyoandikwa kwa herufi kubwa, Dr. Abdellah Herbal COVID Cure. Juu ya lebo kuna picha ya mti wa virusi vyenye mistari miekundu. Mwanamke amevalia pete kwenye kidole chake. Rangi ya chupa ni ya hudhurungi.

Mtaalamu wa afya akimsaidia mwanamume kufanya mazoezi ya viungo. Ni mwanamke amevaa koti jeupe amepiga magoti. Mwanamume amevaa shati wa bluu, ameinama akijaribu kusimama. Wafanya mazoezi juu ya mkeka wenye rangi tofauti.

Waataluma wawili waliovaa mavazi ya kujikinga wote wamevaa suti za njano za kujikinga, na glavu nyekundu na barakoa, mmoja wao anashikilia chupa nyekundu iliyoandikwa ' 'Bio Hazrd'' , wanasimama karibu na mabomba makubwa ya buluu na kijivu.

Makubwa yaliyotokea, daraja imeharibika ikiacha shimo kubwa na pana ya kuadhiri usafiri. Maji yanayokuwa yakifurika yanasababisha uharibifu mkubwa ikiwemo miti yaliyoanguka ndani. Umati wa watu umekusanyika hapa wakiwa na mshangao mkubwa.

Mtaalamu wa afya akifungua boxi kubwa la carton amevalia koti la maabara jeupe, tai na miwani huku kavaa barakoa. Anashika chupa ya kijani kibichi yenye maji akiangalia yaliyomo. Boxi zinafanana na hizo zimejaa nyuma yake zikiwa na nembo ya COVAX

Meza ndogo ya rangi nyekundu imejaa dawa tofauti, vifaa vya matibabu na chupa. Pia kuna kiti kilicho na vitabu na sanduku jeusi kando yake. Pia kuna chupa kwenye meza.

Watu wawili wanapigana na kundi kubwa la nzige, wote wanajaribu kwa vyovyote vile kuwafukuza wadudu hao. Nzige wanatawala angani na ardhi. Upande wa nyuma kuna mti mrefu na kichaka cha kijani kibichi.

Mkutano wa nje wa wananchi. Mwanamke mmoja amesimama mbele akizungumza nao huku kavalia barakoa. Watu hawa wamekaa kwenye ubao wa mduara na wanazingatia mazungumzo haya .Kuna jengo ndogo nyuma yao.

Jengo lililoanguka na watu wengi wamesimama juu ya vifusi. Watu wengine wamekusanyika karibu na eneo hili. Wengine wakiangalia kwa mshangao. Kuna waokoaji waliovalia sare za rangi ya tofauti wakiwemo mavazi ya rangi ya machungwa na kofia ngumu.

Tangazo la daktari Kalasinga. Sehemu ya juu inaonesha meza inayojaa vitu vinavyohusiana na mazingira ya uchawi na dawa za kienyeji. Kuna vitu kama mishumaa, karatasi za jadi, mimea kavu na chupa ndogo. Chini kuna maandishi yanayotangaza huduma anazotoa daktari Kalasinga ikijumuisha powerful witchdoctor .

Mkono wa mtu ukimimina vidonge vya manjano kutoka kwenye chupa ya kioo, vidonge hivyo vina landana na vitamin D , kifuniko cha chupa ni nyeupe mkono wa mwanamke unashika chupa na wa pili unapokea vidonge hivyo.

Vipimo vya afya vimetawanyika juu ya mandhari nyekundu. Kuna vidonge cha dawa, kipima joto na mioyo mitatu midogo. Dawa hizo zinaonekana kama vidonge vya mafuta.

Muuguzi wa kike. Amevaa sare ya zambarau akimpa sindano mwanamke mzee kwenye mkono. Wote wawili wamevalia barakoa. Mwanamke mzee ameketi kwenye kiti. Kuna meza inaonekana ina karatasi na sanduku la vifaa. Nyuma yao kuna mchoro wa mji.

Muuguzi wa kike amevalia sare nyeupe, akimpa chanjo mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mama yake. Mama huyo anaonekana mnyonge. Muguzi anaonekana akitoa chanjo ya kinywa. Wote wako ndani ya chumba kinachoonekana kuwa kliniki.

Chupa ya dawa yenye maandishi pills for sex . Chupa hii ni nyeupe ikiwa imewekwa kwenye sehemu ya blue . Kuna mzigo mrefu mweusi chini ya maandishi hayo. Chupa zingine zenye rangi tofauti zinaonekana nyuma.

Daktari wa meno, akimhudumia mtoto mdogo. Daktari mwanaume amevalia kofia nyeupe gauni jeupe na barakoa, ameshikilia mnyama wa kuchezea upande mmoja. Wote wameketi kwenye kiti maalum cha meno huku mama yake akiwa karibu naye. Mandhari inaonekana kuwa kliniki ya watoto.

Mapokezi ya kliniki ya meno, yenye counter kuna jina Dental care lililoandikwa kwa rangi tofauti. Milango ya vioo, ina maandishi yaliyochorwa. Juu yake kuna skrini ya televisheni yenye picha. Sakafu ina viagae vyeusi na vyeupe.

Hema na makazi ya muda yameenea kwenye eneo kavu la ardhi. Makazi haya yanaonekana kuwa duni yakiwa yametengenezwa kwa matambara. Kaikati kuna tanki la maji ndogo la rangi jeupe.

Muuzaji na mteja wakiwa sokoni , bidhaa mbalimbali kama vile shanga na chupa zenye vitu zimetundikwa mezani na kupangwa mezani ,mteja anashughlika na muuzaji, nyuma kuna miti mirefu ya kijani kibichi inayoonekana.

Kuhusu mwanamke akijaza sindano na chanjo kutoka kwenye chupa ndogo. Amevaa koti la bluu na maski . Nywele zake zimesokotwa. Amezingatia kazi anayofanya kwa uangalifu. Nyuma yake umati wa watu umesimama wakisubiri huduma.

Tuktuk mbili zikijaribu kupita kwenye mafuriko mengi. Mtu mmoja ameketi nyuma ya baiskeli ya pikipiki akitumia mwavuli amevalia shuka ya maasai . Barabara imejaa maji machafu.

Mwanamke aliyevalia barakoa akipata chanjo. Mhudumu wa afya anashikilia sindano, akijiandaa kumdunga mteja. Karibu kuna sanduku maalum la kuhifadhi chanjo lenye label ya vaccine na ishara ya hali joto . Tukio limefanyika ndani ya chumba .

Barabara uliojaa maji. Magari matatu yaonekana katikati ya mafuriko. Kuna bajaji mbili, moja nyuma ya gari la rangi la buluu. Watu wawili wanaonekana wakishika mwavuli wakitembea kando ya barabara. Maji yamefunika barabara nzima.

Mtu amevalia suti ya blue na kinga ya uso. Amebeba mikebe miwili ya plastiki kila mkebe una nembo ya hatari ya sumu. Mkebe moja ni wa njano na mwengine ni wa buluu. Inaonekana mtu huyu anashughulika na kemikali hatari katika eneo la viwanda.

Wanawake wawili wanateka maji katika shimo. Mmoja anachota maji kwa kutumia bakuli la chuma. Mwengine anashika mtungi wa maji wa plastiki. Miamba kubwa linaonekana karibu na mahali walipo. Wanawake wote wamevalia nguo za kitamaduni.

Wataamu wa afya watatu wakihudhumia mwanamke mzee. Mtaalamu mmoja amevalia glavu na anamsafisha sikio lake. Wanawake wote wamevalia fulana nyeupe. Fulana moja ina mahandishi World Hearing Day ambayo inamaanisha siku ya Dunia ya kuskia.

Jangwa lenye milima ya volcano, udongo wa kahawia na mawe meusi yanaonekana yakienea kila mahali. Miti michache mikavu inaonekana katikati ya mawe. Anga ya juu kuna mawingu meupe na blue . Mandhari haya yanaashiria ukame na mazingira magumu sana.

Mkono wa mtu mzima unaweka alama ya wino kwenye kidole cha mtoto. Wino huu wa inedible unatumika kutoa alama za chanjo. Mtoto amevalia sweta nyekundu akiwa tayari kupokea chanjo.

Wodi ya wagonjwa, mbele mgonjwa mmoja amelala kitandani amefunikwa na blanketi nyeupe. Katikati mwanaume mwingine amekaa ukingoni mwa kitanda, akishika kichwa chake kwa mikono. Anaonekana mwenye huzuni na wasiwasi mwingi. Wodi hiyo ina vifaa vya tiba, kama mitungi ya hewa, na milango ya chuma iliyofungwa.

Mganga ameketi sakafuni akifanya tambiko. Anatumia vitu mbalimbali kama vile kamba na kokwe la mti. Alama za kipekee kwenye nguo zake zinashika makini

Sanduku la dawa linaloitwa AZOMAX 500, linaonekana. Dawa hizo ni vidonge sita vilivyofunikwa na filamu. Kifurushi pia kina maelezo kuwa ni antibiotiki yenye wingo mpana.

Mwanamke mzee akiwa na hofu na uchungu akificha uso wake amevalia mavazi ya kitamaduni. Mhudumu afya aliyevalia sare ya manjano na nyeupe anampatia chanjo kwenye mkono wake.

Chumba cha hospitali, daktari anamchunguza mtoto mchanga. Wanawake wawili wapo nyuma, mmoja amevaa sare za matibabu na mwingine ni mjamzito. Eneo linaonekana kuwa ya uzazi.

Daktari wa kike anapima sikio la mwanaume kwa kutumia kifaa. Mwanaume mwingine amesimama nyuma yao akishuhudia. Mandhari ya nyuma imefunikwa na kitambaa cha rangi ya buluu na nyeupe pia.

Daktari wa meno, amevalia koti jeupe, barakoa na miwani, akimtibu mgonjwa ambayev amelala kwenye kiti cha hospitali. Daktari anatumia vifaa vya matibabu kwenye kinywa cha mgonjwa. Kando kuna kiti cha rangi ya nyekundu.

Madaktari watatu, wakiwa katika chumba cha upasuaji , wote wamevalia mavazi ya upasuaji ya blue , kofia na barakoa . Madaktari hao wanashughulikia mgonjwa ambaye anaonekana akiwa amelala kwenye kitanda cha upasuaji, wanaonekana wakiwa makini sana.

Bango kubwa lililofungwa kati ya miti miwili lina maandishi mekundu, mwanamume mmoja mzee amevaa kofia nyekundu amesimama karibu na bango akilifuatilia. Amevaa shati lenye miraba na suruali ya bluu, ameshika fimbo kwa mkono mmoja.

Mkono wa mtu ukiwa umevalia gloves ya kijani, ukiwa umeshikilia chupa ndogo ya dawa na sindano. Chupa imetambulishwa kama MMR Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine . Sindano inaonekana kiwa imejaa kiasi cha dawa.

Muuguzi au daktari mwanamke akimchunguza mgonjwa aliyefunikwa na blanketi nyeupe. Mgonjwa amelala juu ya kitanda cha magurudumu cha hospitali, nyuma yao kuna mashine inayotumika kufuatilia mapigo ya moyo na viashiria vingine vya afya pia.

Kifurushi kidogo cha plastiki chenye rangi nyeupe na mfuniko mweupe. Katikati kuna label ya kijani iliyoandikwa ngiri sugu. Na chini yake kuna maneno ya Kiingereza Forhania . Chini ya maandishi hayo kuna nembo ndogo nyeusi. Kivurushi hiki kimewekwa juu ya sehemu yenye rangi ya waridi nyekundu.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili wanatembelea wodi ya watoto wadogo hospitalini , mwanaume huyo amevalia suti akimtazama mtoto mdogo aliyelala kitandani, wote wanaonekana kujawa na wasiwasi tele.

Wanawake wawili wanaonekana wauguzi. Wanafanya kazi katika chumba cha hospitali. Wanamtunza mtoto mchanga kwenye incubator . Chumba kina vitanda, na mashine mbalimbali za watoto.

Mke ameketi kwenye kiti akipokea chanjo ya kinga mwilini. Amevaa sweta ya waridi na barakoa usoni na ameshika karatasi mkononi. Mhudumu wa afya pia amevaa barakoa, anasimama karibu naye akimsaidia. Nyuma yao kuna watu wengi wameketi kwenye meza na viti wengi wakiwa wanasubiri.

Wazazi wawili wanatazama mtoto wao mchanga kwa upendo mkubwa. Mama amevaa nguo za kulala za rangi ya waridi na kofia ya buluu. Baba amembeba mtoto ambaye amevaa kofia ndogo nyekundu ya santa claus mtoto amefungwa nguo yenye maandishi holiday memorial care .

Mwanamke amevaa sare ya afya, anaandika katika daftari, amezungukwa na vifaa vya matibabu na mtoto mdogo ameketi karibu naye. Ukuta nyuma kuna chati za kufundisha na watoto.

Watu wanne waliovalia barakoa wamesimama nje ya boma. Mwanamke mmoja anaosha mikono kwenye kituo cha kunawa. Kituo hicho kina chupa ya sabuni na bomba la maji.

Mwanamke amevaa mavazi ya kitamaduni, amekaa kwenye kiti cha mbao, amebeba mtoto mdogo. Karibu naye mfanyikazi wa afya amekaa chini. Amevaa koti jeupe, barakoa na miwani ya jua. Anaonekana akitayarisha chanjo kutoka kwenye kisanduku cha bluu. Mandhari ya hayo mazingira yanaonyesha jangwa yenye majengo ya udongo na miti michache.

Kuna moto mkubwa ambao unaunguza jengo. Moto mkali unonekana na moshi unapaa juu. Paa la bati hilo linaonekana kuwa linaanguka na kuteketeka. Hakuna mtu anayeonekana kuwa karibu.

Mafuriko yanayosababishwa na mvua mkubwa. Barabara imejaa maji mengi. Watu wawili wa mbele wanatembea kwa maji wakiwa wamebeba vitu vidogo. Wengine wawili wanatembea nyuma yao. Nyumba na miti inaonekana kando ya barabara.

Vitu vingine vimewekwa juu ya kitambaa cheusi na chekundu. Kuna vitu vinavyoonekana kuwa vya kienyeji kama miti, mafuvu na chupa. Kwa mbali kuna mayai wawili na chupa mbili ya plastiki. Hii inaashiria shughuli za tiba za jadi au shughuli za mganga.

Daktari amevaa koti jeupe, taa kichwani, barakoa shingoni na anazungimza na mwanamke aliyeketi mbele yake akimshika mkono. Daktari anashikilia kifaa fulani mkononi mwake akionekana akimweleza mwanamke kitu. Kuna watu wengi wengine nyuma yao wengi wakiwa wameketi wakisubiri.

Watu wawili wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga wanafanya usafi. Mmoja wao ananyunyizia dawa mwingine anasafisha meza kwa kitambaa. Wanafanya kazi hii katika ofisi. Kuta ni ya rangi nyeupe na inaonekana safi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akichanjwa kwenye mkono, mtu wa huduma amevaa koti jeusi na barakoa akifinya sindano, kuna hema na viti vingine nyuma.

Daktari wa vyuma amevalia koti jeupe la daktari, ameshikilia kifaa chenye rangi ya kijani kinachotumika kusaidia kupumua. Nyuma yake kuna mashine ya matibabu na kitanda. Daktari anaonekana akielezea kitu fulani. Hii inaonekana kuwa ni chumba cha wagonjwa mahututi.

Mwanamke mmoja amemshika mtoto mdogo. Mwanamke mwingine anayeonekana kama daktari anampa mtoto matone ya dawa. Amevalia shati nyekundu na sketi ya bluu. Kuna watu wengine nyuma kwenye chumba hicho.

Watu wengi wamesimama kwenye mstari wakisubiri kuhudumiwa. Wote wamevaa barakoa, wakionyesha kuzingatia usalama wa kiafya. Mbele mwanamke mzee ameshika karatasi. Kwenye meza kuna chupa ya kusafisha mikono .Watu wengine wameketi kwenye madawati, wakisubiri zamu zao.

Daktari aliyevalia koti jeupe, ameinama akichanja mtoto mchanga. Mama wa mtoto ameketi karibu naye. Watu wengine na watoto wao, wanasubiri upande wa nyuma.

Nyumba ya jamii ya kuhamahama katika eneo lenye ukame. Nyumba hii imejengwa kwa matawi ya kufunikwa na nyasi karibu na nyumba kuna miti mikavu. Kijiko cha maji cha manjano na nguo ya rangi ya machungwa inaonekana. Hali ya anga inaonekana kuwa kavu.

Chupa za dawa ya chanjo. Kwenye chupa kuna maandishi inayoonyesha ni chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Sindano na vifaa vingine vya matibabu pia vimepangwa vizuri kwenye meza ya kijani.

Chupa nyingi zilizopangwa kwenye meza. Zote zina majina, Kidney Power Inbrand. Bidhaa hizi zina asili na zinapatikana kwa saizi za ufungaji tofauti, vikiwemo chupa na maboksi. Bidhaa nyingine ziko nyuma kwenye kabati.

Watu watatu, wamesimama kwenye uwanja uliowazi. Wakiwa wameshika katoni za zipline zenye dawa na vifaa. Wote wamevalia makoti meupe na wanaonekana kuwa wenye furaha. Nyuma yao kuna miti mirefu ya kijani.

Watoto wawili wakiosha mikono yao. Kuna ndoo kubwa nyekundu yenye bomba ndogo inayotumiwa katika kituo cha kunawa mikono. Mtoto wa kike amevalia sketi yenye maua na mtoto mwingine amevaa suruali ndefu. Nyuma yao kuna jengo la shule au zahanati.

Hizi ni chupa mbili za chanjo ya MMR2 yanayotibu surua, matumbwitumbwi na rubela pamoja na maelekezo ya matumizi yakiwa yameekelewa sehemu nyeupe.

Sanduku la dawa ambalo limeandikwa Stamaril Yellow Fever Vaccine. Sanduku hili lina rangi nyeupe, bluu na njano. Maelezo ya dawa yameandikwa juu ya sanduku. Maandishi yanaonyesha kuwa ni dawa ya chanjo na inahitaji dawa.

Watu wamejipanga kwenye foleni ndefu. Wengine wanasubiri kupokea misaada. Pia kuna gari na makopo ya njano ya kuhifadhi vitu. Miti inaonekana upande wa nyuma.

Kijana amesimama juu ya gongo la mti akipunga mkono wake, amevalia fulana ya blue na suruali ya mriba, nyuma kuna majengo yaliyobomoka kabisa, mazingira yanaonekana kuwa ya uharibufu mkubwa ,huku kifusi na uchafu vikiwa vimetapakaa kila mahali .

Nesi mzee amevalia sare nyeupe, anatoa damu kwenye kidole cha mwanamke aliyevalia kipuli. Amevalia shati lenye maua pia. Nesi anatumia vifaa vidogo kuchukua damu ili iweze kupimwa.

Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe na barakoa anampa mwanamke chanjo begani. Mwanamke ameketi kwenye kiti cha mbao. Karibu nao kuna kisanduku kikubwa cha rangi ya buluu. Hali ya mazingira inaonekana kuwa ya nje ikiwa na miti na majani nyuma yao.

Mwanamume aliyevalia suti nyeusi na shati la manjano ameketi karibu na kitambaa chekundu na cheusi. Vitu vingi vinavyofanana na vifaa vya chati vimetawanyika mbele yake. Kuna vitabu, pembe za wanyama, chupa za dawa na vyombo vingine vidogovidogo.

Chupa nne za dawa tofauti za kifua kikuu, dawa hizo zina majina mbalimbali baadhi ya vidonge na tembe vimetolewa na kuwekwa kwenye vifiniko vya chupa hizo.

Mfanyakazi wa afya aliyevaa koti la bluu na barakoa. Akimchoma sindano mzee mmoja mwenye mkono wake . Mzee ameketi kwenye kiti nje ya jengo nyuma yao kuna tangazo la shujaa na mabango mengine yamebandikwa ukutani.

Muuguzi wa hospitali anaonekana mbele, kavalia barakoa na miwani huku akitazama dawa na shindano akikitumia, nyuma yake kuna baadhi ya watu wanaoongoja labda huduma. Kuna mwanamke mmoja anayeonekana kuvalia barakoa ya nyeusi.

Daktari wa kiume amevaa koti jeupe, barakoa ya bluu na sweta nyeusi anamchoma sindano mgonjwa wa kiume aliyevalia kofia nyeusi na shati la miraba kwenye mkono wake wa kushoto.

Mtu mmoja kavalia barakoa ya bluu na glavu nyeupe, akishughulikia mdomo wa mwanamke mmoja nayo ashiria kuwa iko na shida. Baadhi ya watu pia wako kwenye foleni ikiwa mmoja amevalia shati nyeusi na suruali nyeusi pia.

Nzige mbalimbali zimetawala anga. Sehemu hii inaonekana kavu. Mtu mmoja anaonekana akizitazama labda kuzifukukuza. Amevalia shati ya rangi nyeusi na suruali ya rangi ya kahawia.

Wanawake wawili mmoja akiwa daktari au nesi . Wameinamia mtoto mchanga ambaye analia sana. Mwanamke mmoja amefunika kichwa na shungi la rangi ya kijani na mwingine amefunika kichwa na kitambaa cha bluu . Mwanamke wa pili amemshika mtoto huyo wako ndani ya chumba cha hospitali au kliniki.

Wauguzi wawili wakimhudumia mtoto mchanga. Wote wamevaa barakoa na kofia za bluu, mtoto yuko ndani ya mashine maalum ya kutunzia watoto, vifaa vingi vya kumtibu vipo karibu. Eneo linaonekana safi na ni ya kitaalamu.